Hapa ni kwa mwanabiashara anayeuza vyakula mbalimbali, kuna migomba ya ndizi, vitunguu, malenge na hata viazi vitamu. Mwanabiashara huyu alitoa vitu hivi kwa mkulima.